Mwanariadha huyu ana ulemavu . Ameketi kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki katika uwanja wa michezo . Mtu mwingine anaonekana kumsaidia ameinama karibu na yeye , wengine wakimtazama kwa umbali .

Wanamichezo kutoka Kenya wakishiriki katika maandamano ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa . Mashindano mengine ya michezo ya watu walemavu . Wote wamevaa mavazi mekundu na kofia nyeusi .

Hili ni shule ya msingi lililojengwa kwa mtindo wa kawaida wa vijijini. Jengo lina paa ya mabati na lina madirisha ya rangi ya buluu. Ukuta wa mbele umechorwa maandishi na michoro mbali mbali.

Haya ni madawati ya shule yaliyochakaa, madawati haya yametengenezwa na mbao na yana sehemu ya juu inayofunguka, mbao ya juu inaonekana kuharibika. Kuna pazia yenye rangi ya kijani na nyekundu.